Daktari amesimama kando ya mgonjwa. Amevaa miwani na glovu mikononi. Ameambia mgonjwa afungue kinywa chake. Mgonjwa ambaye ameketi chini, amefungua kinywa chake ili daktari aweze kumtibu.

Mtoto, amevaa shati nyekundu, amekaa chini ili kungoja kupata matibabu kutoka kwa daktari, daktari ambaye ni mwanamke amesimama anaendelea kujiandaa jinsi atakavyomtibu huyu mtoto.